Hili ni mkusanyiko mkubwa wa viatu vinavyopangwa kwenye rafu, labda dukani au sokoni. Mwanga unaonekana kuwa nyingi, kumaanisha unatoka kwa dirisha. Sakafu ina vigae vyeupe.

Huu ni ndani ya duka la nguo linaonekana kama duka ya mac ndani ya duka hili kuna nguo zilizopangwa vizuri kwenye rafu na kwenye kamba za kuonyeshea nguo, kuna nguo za rangi tofauti kama zambarau na kijani kibichi pia kuna kiti au benji jeusi kwenye upande wa kulia.

Huu ni duka la wool worths ishara iliyo wakishwa juu ya mlango inasomekana wool worths kupitia madirisha ya kioo ya duka nguo na bidhaa nyingine za reja reja zinaonekana zikiwa zimeonyeshwa ndani pamoja na mali mingi

Hili ni duka la nguo lililojaa nguo zilizipangwa kwenye tundukio. Kuna aina mbalibali za nguo za kuuza zikiwemo mashati, suruali na nguo za nje zikiwa zimetundikwa vizuri kwenye vibanio. Nguo zinaonekana kuwa za rangi tofauti na kuunda onyesho la kuvutia kwa bidhaa.

Hili ni rundu la mashadi ya mraba, yaliyopangwa kwa mpangilio wa kawaida juu ya sakafu ya chumba kidogo. Mashadi hayo yana rangi mbalimbali nyekundu, samawati, zambarau, na baadhi yakiwa ya manjano yenye kung’aa yakiwa yamepangwa kwa mtindo wa kuvutia machoni.

Hili ni duka la nguo au chumba cha kuonyeshea nguo. Kuna rafu ndefu zilizojengwa ukutani zenye nguo zilizokunjwa na zilizoning'inia ikiwemo fulana zenye picha za fuvu na mashati mekundu. Pia kuna meza katikati ya chumba hiyo yenye viatu au bidhaa nyingine zilizopangwa juu yake.

Hili ni duka ambapo nguo mbalimbali zimening'inishwa kwenye tandikio. Inaonekana Kama duka la nguo za familia au nguo za mitumba. Kuna nguo nyingi za rangi tofauti zikiwekwa vizuri.

Hili ni sehemu ya duka la nguo ikiwa na nguo mbalimbali zilizopangwa kwenye makabati na pia zikiwa imevaliwa mannequin . Kuna sketi, blauzi na nguo zingine zimening'inia kwenye tandiko na pia kuna mannequin zilizovaliwa nguo tofauti.

Hizi ni nguo za ndani za wanawake zilizopangwa kwenye rafu au stendi ya kuuza kuna sindiria na chupi za aina mbalimbali na rangi tofauti zikiwemo zenye lesi na miundo mbalimbali.

Hili ni duka la nguo ambapo kuna nguo zilizopangwa kwenye rafu na makabati, viatu vimepangwa vizuri kwenye meza za kuonyesha na meza zingine zenye nguo zilizokunjwa ,duka linaonekana kuwa safi na limepangwa vizuri ikiwa na taa ya kisasa na muundo wa kuvutia.

Hili ni duka la nguo lenye safu za nguo zilizopangwa vizuri. Nguo hizo zina rangi mbalimbali ikiwa ni pamoja na nyekundu ,majani, zambarau na nyeupe. Duka linaonekana kuwa na mwanga mzuri na ni safi.

Hili ni duka la nguo, lenye rafu la nguo zilizopangwa vizuri na nguo zilizoninginia. Pia Kuna baadhi ya mannequini yanayovaa nguo tofauti. Mazingira yanaonekana kuwa safi, na yamepangwa

Hili ni ndani ya duka ya nguo. Kuna nguo zinazoning'inia kwenye reki zikiwa na rangi na mitindo mbalimbali. Pia kuna rafu au meza yenye bidhaa mbalimbali , vibosi na vitu vya mapambo vikiwa vimepangwa vizuri. Chini, kuna rafu nyingine yenye vitu vilivyokunjwa na visanduku.

Hili ni duka la nguo linaloonyesha nguo zilizopangwa kwa safu. Sakafu ni ya vigae vyeupe. Nguo zilipangwa kwenye reki ndani ya hiyo duka zikionyesha aina mbalimbali za duka, nguo hasa magauni.

Hili ni nyumba ya nguo ambayo inaonyesha mkusanyiko wa miwani ya jua au miwani ya macho inayopangwa kwenye stendi ya kuonyesha. Miwani hiyo imewekwa kwa safu ikiwa imening'inishwa kwenye ndoani au sehemu maalum za kuegesha miwani.

Hili ni duka la nguo. Inaonyesha ndani ya duka la nguo kuwa na nguo zilizopangwa vizuri kwenye rafu na viti vya kuketi na meza za kuonyesha bidhaa. Taa za kifahari zimepangwa kwenye dari na sakafu inaonekana kuwa ya mbao. Kwa jumla, inaonekana kuwa nafasi ya kisasa na maridadi ya ununuzi.

Hili ni duka la nguo na bidhaa mbalimbali. Ndani ya duka hili, kuna nguo zilizoning'inia kwenye ukuta na kwenye reki pamoja na mfuko na bidhaa nyingine zililopangwa kwenye rafu na meza za kuonyesha. Inaonekana kama duka la rejareja la kuuza mavazi na vifaa.

Hili ni gari aina ya Toyota Hiace au Toyota Condra yenye rangi ya fedha, ikiwa imepaki nje. Mandhari ya nyuma ikona miti mirefu, huku chini ya anga ya buluu na mawingu meupe.

Hili ni gari aina ya Toyota S maarufu kwa matumizi ya usafiri wa umma au kama gari la mzigo mjini. Rangi yake ni jeupe. Limeegeshwa nje kwenye eneo lenye barabara au sehemu ya kuegesha.

Hili ni gari aina ya Vokswagen Hayward inaonekana kutoka mbele ni SUV nyeupe inayofanana na model za 2019 au 2019. Gari hili lina muundo wa kisasa na taa za mbele ina maarufu ya kuchanganya mtindo ya utendaji au vipengele vya hali ya juu.

Huu ni chumba cha maonyesho ya magati. Watu wawili mwanaume na mwanamke wanaonekana wakitembea kati ya magari .Magari yanayoonekana ni pamoja gari ya bluu upande wa kushoto na gari ya rangi ya waridi upande wa kulia.

Huyu ni mtu amesimama mbele ya gari la kubeba mzigo ambalo linaonekana kuwa gari aina ya Toyota hillux nyuma ya gari kuna miti na mandhari ya nje anga ni wazi ikiashiria kuwa ni mchana

Hii gari aina ya Toyota Passo lenye rangi nyeusi. Gari hili lina sanaa ya usajili yenye namba KDK 067J. Toyota Passo inajulikana kama gari ndogo lenye ufanisi wa mafuta na linalofaa kwa matumizi ya mjini.

Hili ni gari jeusi aina ya Honda stim, ambayo ni gari ndogo la abiria lenye uwezo wa kubeba hadi abiria saba, na kuifanya kua chaguo la vitendo vya familia. Gari hili lina sifa ya injini yenye ufanisi wa mafuta.

Hili ni gari aina ya Toyota Landcruiser. Ni gari kubwa la kifahari la SUV. Mara nyingi hutumika kwa safari ndefu au maeneo yenye barabara mbaya. Mandhari ya nyuma, kuna mlango kubwa ya blue na nyeusi.

Ni gari aina ya Forso Vidikon ambalo linaonekana kuwa la mfumo wa elfu mbili na kumi na nane au elfu mbili na kumi na tisa. Ni gari jeupe na sehemu ya mbele inaonyesha nembo ya Forso kati yake. Taa za mbele za gari zina muundo wa kisasa na taa za mchana

Hili ni ndani ya gari la zamani hasa sehemu ya usukani ya Ford Mustang. Unaonekana kuwa wa kawaida kwa magari ya zaamni yenye muundo rahisi na ishara ya Ford katikati. Inaonyeshwa vipimo mbalimbali kama vile speedometer na gegi zingine zilizopangwa kwa mtindo wa zamani.

Hili ni gari aina ya Toyota Passo. Ni gari mdogo na maridadi inayofaa kwa matumizi ya mjini, na ina sifa ya kuwa na mlango wa kuteleza, inayorahisisha kuingia na kutoka, hasa katika maeneo yenye nafasi finyo.

Huyu ni mwanamke akitabasamu akiwa ndani ya gari. Anaonekana ameshika usukani au ameshika sehemu ya ndani ya mlango wa gari. Mwanaume anaonekana akimwangalia mwanamke huyu akigemea ndani ya gari kutoka upande wa abiria au nyuma ya gari.

Hili ni gari aina ya Subaru Outback wa miaka elfu mbili na kumi na mbili. Aina ya station wargon inajulikana kwa mfumo wa kuondesha magurudumu yote. Nafasi wa kutosha ndani una uwezo wakubadilisha na barabara za kawaida na sisi wako sawa.

Hili ni lori kubwa ya kusafirisha magari. Lori hii imebeba magari kadhaa, ikiwemo magari madogo na magari makubwa aina ya van .Inaonekana kuwa imetengenezwa na kampuni kama vile Zeekr. Zinaegenesha aina mbalimbali za lori za kubeba mzigo mzito ikiwemo magari.

Hili ni maegesho ya magari inaonyesha mtu amesimama akitazama mbele, nyuma yake kukiwa na magari mawili gari kubwa ya kubeba mzigo na gari ndogo ya abiria .Mazingira yanaonekana kuwa ya nje yenye nyasi na miti mingi. kuna mtu mwingine anayeonekana akitoka upande wa kulia wa gari la kubeba mzigo.

Hili ni maegesho ya magari. Inaonyesha gari ya aina ya Toyota Ace ambayo huonekana kuwa ya abiria. Gari hii lina rangi ya fedha na imeandikwa Progessive School na namba ya simu sufuri saba sufuri tano moja sufuri tisa sufuri saba tisa pamoja na namba ya mbili moja sufuri nne moja.

Hii ni mauzo ya magari inaonyesha gari aina ya Volvo C tisa nne iliyoegeshwa kwenye eneo la wazi lenye nyasi na miti. Gari hilo lina rangi ya samawati na milango ya fedha pia kuna magari mengine yameegeshwa nyuma yake.

Hili ni soko ya magari. Inaonyesha gari aina ya Subaru Outback . Ni gari aina ya station wagon lenye muundo imara na inaonekana kuwa katika hali nzuri. Rangi yake inaonekana kuwa nyeusi au kijivu iliyokolea.

Hawa ni watu wawili wanaoonyeshwa nia ya kunua gari katika chumba cha maegesho ya magari. Kuna muuzaji anayewaelekeza kuhusu gari akionyesha kitu kwenye gari au kwenye karatasi. Magari mengi yanaonekana nyuma yao.

Hili ni maegesho ya magari. Inaonyesha eneo lenye magari mengi yaliyoegeshwa yakiwemo magari madogo, magari ya mzigo na lori lya kubeba mizigo. Inaonekana kama soko la magari yaliyotumika au eneo la maegesho lenye magari mengi.

Kwa gari, inaonyesha ndani ya gari aina ya Toyota Mark X. Inajumlisha viti vya rangi ya kijivu, pamoja na sehemu ya mkono ya viti vya nyuma. Sakafu ya gari inaonekana kuwa na mkeka ya plastiki ya buluu.

Hizi ni mkusanyiko mkubwa wa bidhaa za plastiki zikiwemo ndoo, viombo vya jikoni kama vile vikombe, chupa na bakuli. Vigae hizi zina rangi mbali mbali na zimepangwa kwa wima zikionyesha duka au soko linalouza bidhaa za plastiki za matumizi ya nyumbani.

Hili ni soko la wazi likiwa na bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwa ajili ya kuuza, zikiwemo picha, sanaa na labda kazi za mikono au zawadi. Bidhaa hizo zimepangwa kwenye meza au stendi zikionyesha mandhari ya rangi na utamaduni.

Huu ni soko la ufundi la wamaasai likionyesha bidhaa mbalimbali za kitamaduni na sanaa za mikono zinazouzwa. Soko hii linaonyesha aina nyingi za bidhaa zikiwemo vitu vya shanga, shuka ya kimaasai, vinyago vya mbao, sanamu za mawe ya sabuni, ngao na mikuki ya kimaasai.

Hili ni soko lenye shughuli nyingi, labda soko la matunda na mboga. Kuna wauzaji bidhaa wengi, wakiuza bidhaa zao chini ya miavuli mikubwa, inayotoa kivuli. Bidhaa zinaonekana ni pamoja na ndizi, matunda nyingine na nafaka, au bidhaa nyingine zilizowekwa kwenye gunia.

Huu ni rundo kubwa ya viatu vinavyoonekana kuuzwa sokoni au duka la nguo za mitumba. Viatu hivi vimetandazwa juu ya meza au sehemu nyingine na vinajumuisha aina mbalimbali za viatu vya kiume na vya kike pamoja na rangi tofauti. Inaonekana kuwa ni biashara ya viatu vingi vinavyotumika au vya bei nafuu.

Hili ni soko lenye shughuli nyingi, kuna watu kadhaa wamekusanyika, na nguo zimetandazwa, kwenye meza, au vibanda kwa ajili ya kuuza. Mtu mmoja anaonekana akichagua nguo, kutoka kwenye rundo lililotandazwa mbele yake.

Hili ni soko la maua, ambapo kuna watu wawili au zaidi. Kuna hema ya kijani kibichi na maua mengi meupe, na tayari yamepangwa. Pia kuna viti vya blue , ndoo, na vitu vingine vya soko vinavyoonekana.

Hili ni jengo lillopambwa kwa sanaa ya kupendeza na michoro mbali mbali. Inaonekana kua na ghorofa nyingi na kuta zake zimefunikwa kwa mapambo tata, na ujumbe unaosomeka, kipeklin.

Hili ni soko la wazi au duka lenye bidhaa mbalimbali. Kuna rangi nyingi tofauti zilizopangwa kwenye rafu pamoja na ndoo, vyombo na vitu vingine vilivyowekwa chini na mezani. Inaonekana kama duka la vifaa vya soko dogo la jumla.

Hili ni duka au soko lililojaa vitu mbalimbali ikiwemo sanamu za kuchongwa, kazi za mikono za kitamaduni na ngozi za wanyama kama vile ngozi za ng'ombe iliyo ning'inia upande wa kulia. Vitu vingi vimepangwa kwenye rafu na meza na kuna mwanga mkali unao toka juu labda kutoka kwenye taa au jua.

Huu ni soko wazi la matunda. Kuna watu wanaonunua na pia wanaouza kwa umbali. Karibu kuna rundo la matikiti ya maji yaliyopangwa baadhi yakiwa yamekatwa kuonyesha rangi yake nyekundu ndani.

Huu ni soko lenye shughuli nyingi ambalo linaonekana kuwa soko la wakulima au soko la jijini . Kuna umati mkubwa wa watu wanaouza na kununua bidhaa. Anga ni la wazi kuonyesha ni mchana.

Huu ni soko la wazi au duka la barabarani lenye viatu vingi vilivyopangwa kuuzwa, kuna viatu vya aina mbalimbali ikiwemo rubber , na viatu vingine vinavyotandazwa juu ya meza, iliofunikwa kwa kitambaa cha blue .

Hili ni eneo ya soko au biashara ya wazi. Kuna bidhaa mbalimbali zilizopangwa chini ikiwemo vitu vinavyofanana na sanamu, au vinyakio vya mbao na pia vyombo kwa ndani. Mwavuli mwekundu unaonekana juu na watu wachache wanaonekana wamesimama au wametembea karibu na eneo hilo.

Hili ni soko wazi, inayoonyesha mkusanyiko wa bidhaa nyingi zenye shanga zikiwemo vikuku au kofia za kichwani zilizotengenezwa kwa shanga zenye rangi mbalimbali kama nyekundu, nyeupe, nyeusi na buluu. Baadhi ya bidhaa hizi zina maneno yanayoandikwa kwa shanga kama vile Kenya na kema.

Hili ni soko likiwa na vipande vya wazi vilivyojaa bidhaa mbali mbali, ikiwemo matunda na mboga. Kuna watu wachache wanaonekana karibu na vibanda. Mazingira yanaonekana kua ya shughuli nyingi sokoni.

Hili ni duka lisilopangwa vizuri. Kuna eneo lenye vitu vingi vilivyopangwa ovyo ovyo. Kuna rafu na meza zilizojaa bidhaa mbalimbali zikiwemo vifunganisho, vyombo na vitu vingine visivyoeleweka vizuri kutokana na mpangilio. Juu kuna madirisha inayoingiza mwanga na chini kuna ishara inayoonekana kusomeka.

Hili ni soko wazi. Inaonyesha rundo kubwa ya mboga yaliyokusanyikwa tayari kuuzwa. Mboga ni aina ya kunde na watu wanaonekana wakinunua wengine wakiuza. Kando yao kuna maduka na watu waenye wanauza pia kando yao.

Hili ni soko wazi inayo onyesha rundo la viatu vya kuteleza, zikiwa zimepangwa au kutandikwa pamoja. Kuna viatu vya rangi tofauti kama vile nyeusi, nyeupe, buluu na rangi nyinginezo. Na vinaonekana kuwa vya ukubwa na mtindo tofauti.

Hili ni eneo la soko, lenye vibanda ambapo bidhaa mbalimbali zimepangwa kuuzwa, inaonekana kuwa na mwanga hafifu, ndani ya soko hilo, zinazouzwa ni pamoja na ndizi, nyanya, maembe na kadha.

Hili ni soko wazi. Inaonyesha duka la nyama au butcher , ndani ya duka hili kuna nyama zilizotundikwa zikiwa zimekatwa na kuandaliwa kwa ajili ya kuuzwa. Watu kadhaa wanaonekana kuwa wanafanya kazi kwa Butcher hiyo. Wamevaa aproni na wamesimama karibu na sehemu za kuonyesha nyama na kaunta.

Hili ni soko lenye shughuli nyingi, likionyesha bidhaa nyingi za chakula, zikiwa zimepangwa vizuri chini ya miafu yenye rangi tofauti. Kuna milima ya bidhaa mbalimbali za chakula kama vile, nafaka, kunde na labda viungo, zikiwa zimepangwa katika vyombo au rundu kubwa.

Hili ni soko wazi inaonyesha shughuli nyingi lenye aina mbalimbali za matunda na mboga zilizopangwa kwa kuuza. Kuna mwanamke ameketi akionekana kuuza bidha hizo. Matunda na mboga zimepangwa kwa wingi kwenye meza na sakafu zikiwemo ndizi paipai, machungwa na zinginezo.

Hili ni duka la matunda na mboga. Kuna matunda mengi yaliyopangwa vizuri, kama vile ndizi, na maembe, au machungwa. Pia kuna mboga mbalimbali. Mwangaza wa taa kutoka juu inaonekana kuangazia eneo hilo.

Hili ni duka ya kibanda chenye bidhaa mbalimbali ikiwemo vitu kama shanga na mikofu ilioning'inia, sanamu ndogo na vitu vingine vya fundi vilivyopangwa kwenye rafu na meza. Kuna bidhaa zilizofugwa kwenye mifuko na pia vitu vingine vya mapambo ya ukuta.

Huu ni nyumba ya kisasa ambalo ina muundo maridadi, na madirisha makubwa, na inaonekana kua na roshani kwenye ghorofa ya kwanza. Inaonekana kua sehemu ya jamii ilio na uzio au imejengwa katika eneo lililotengwa.

Hili ni eneo la makazi lenye nyumba kadhaa na ardhi iliyo wazi mbele. Kuna barabara ya udongo au njia inayopita katika ya eneo hilo. Kuna ardhi iliyo wazi na mimea michache nyuma. Kuna majengo kadhaa yanayoonekana kuwa nyumba, zikiwa na paa za rangi tofauti. Anga linaonekana kuwa wazi na kuna mwanga wa kutosha, labda mchana.

Hili ni chumba tubu, chenye sakafu ya mbao ngumu na madirisha makubwa yanayoruhusu mwanga mwingi wa asili kuingia. Kuna taa ya kipekee inayoning'inia kutoka dari yenye vifuli vinne. Chumba inaonekana kuwa sehemu ya ghorofa au nyumba yenye mtazamo wa nje wa majengo mengi au mandhari ya jiji.

Hili ni jengo refu la ghorofa ambalo linaonekana kuwa jengo la makazi au biashara. Mbele ya jengo hilo kuna mabango kubwa la matangazo linaonyesha picha ya majengo mengine ya kisasa likitangaza labda mradi wa ujenzi au makazi.

Hili ni jengo la ghorofa, ni la biashara, au kiwanda chini ya anga safi ya bluu. Yenye nyaya za umeme, zinazo vuka angani. Chini ya jengo, kuna maandishi yanayoashiria ni kiwanda cha vifaa vya nyumba.

Hili ni jengo refu ambalo linaonekana kuwa bado linajengwa au halijakamilika kikamilifu. Jengo hili lina ghorofa kadhaa na inaonekana kuwa na kuta za saruji au matofali na baadhi ya madirisha yameonekana. Juu ya jengo hilo kuna muundo wa paa bapa na anga la buluu linaonekana wazi nyuma yake.

Huu ni baraza ya ukanda unayeelekea nje ukiwa na nguzo za chuma unaoneka kuwa sehemu ya jengo la ghorofa au jumba yakionekana kwa umbali. Kuna viatu vilivyowekwa kando kwenye baraza.

Hili ni nyumba ya kifahari, pengine ni nyumba ya kupangisha au ya kuuza, iliyoko katika eneo la wazi. Ni nyumba ya ghorofa yenye madirisha makubwa na bustani ndogo iliyopandwa mimea mbalimbali mbele yake. Inaonekana kuwa ndani ya eneo lenye uzio au jumuia iliyolindwa.

Hili ni jengo refu likiwa mbali likiwa limejengwa katikati ya eneo kubwa la wazi chini ya anga la bluu. Sehemu ya chini inaonekana kuwa ardhi tupu au shamba na barabara au njia ndogo inaonekana kwa umbele.

Hili ni jumba yenye bustani iliyotunzwa vizuri na vichaka vilivyopunguzwa inaonekana kuwa katika eneo lenye utulivu na lenye miti mirefu minono, chini ya anga ya buluu ikiwa na mawingu meupe.

Hili ni jengo refu lenye ghorofa kadhaa likiwa na madirisha mengi. Kuna nguzo za miundo kama mabomba mirefu iliyoekwa nje ya jengo ikionekana kama sehemu ya usanifu au mfumo fulani .Angaa linaonekana kuwa la buluu na mawingu meupe.

Hili ni jumba kubwa la kifahari lenye paa la rangi ya kahawia na kuta za rangi isiyokolea ikiwa na uwanja mkubwa wa mbele. Katika uwanja huu kuna njia ya kuendesha gari iliyotengenezwa kwa mawe na vikapu cha mpira wa kikapu chenye ubao mweupe na wavu mweusi. Mti na mimea mbalimbali yenye majani mbichi imepandwa kuzunguka nyumba hilo.

Huu ni bango inayoonyesha tagazo la mwananchi. Inamaandisha mikopo ya ardhi kumiliki hati shilingi milioni ihsirini na tano, pia lina namba ya simu ya kuwasiliana nayo ikiwa 0749147000.

Hili ni nyumba isiyo hamishika. Barabarani kuna njia ya kuingilia inayoonekana kuwa ya kibinafsi ikizungukwa na majengo ya kisasa yenye ghorofa kadhaa na magari yaliyo egeshwa. Anga ni ya bluu na mawingu meupe.

Hili ni nyumba ya kisasa ya ghorofa. Nyumba hii inaonekana ikiwa na paa la kisasa kuta zilizo pakwa rangi mbili tafauti na madirisha enye fremu za giza. Eneo la nje limepambwa kwa vikae na kuna nafasi ya kutosha ya kuekesha magari.

Hili ni mali isiyohamishika. Inaonyesha jengo refu lenye mnara wa kipekee, ikiwa chini ya anga la buluu lenye mawingu machache. Kwenye upande wa kulia kuna bango kubwa jeusi na chini ya jengo kuna bango lingine ndogo

Hili ni mali isiyohamishika. Inaonyesha majengo mawili ya ghorofa chini ya anga la buluu lenye mawingu meupe. Jengo moja linaonekana wazi zaidi na lina madirisha mengi na huku jengo lingine likiwa mbali kidogo na chini.

Hili ni jengo refu lenye ghorofa nyingi na madirisha mengi. Inaonekana kua jengo la kisasa. Anga ni ya blue , ikionyesha hali ya hewa nzuri. Kuna mawingu meupe, machache angani, yakiongeza uzuri wa mandhari.

Hili ni jengo refu la ghorofa la kibiashara likiwa na rangi ya kijivu na bluu. Mbele ya jengo lilo kuna eneo la ujenzi au ardhi iliyofunguliwa na makoko na vifaa vingine vikiwa vimetawanyika ardhini. Anga ni ya bluu, safi, ikiashiria hali ya hewa nzuri.

Hili ni eneo wazi la kiwanja chenye nyasi kavu. Kwa umbali kuna majengo kadhaa na mnara wa mawasiliano unaonekana wazi chini ya anga ya bluu safi. Nguzo mbili za uzio zinaonekana mbele zikionyesha mipaka ya eneo hilo.

Hili ni jengo la kitamaduni, lenye paa la kipekee na ghorofa mbili. Likiwa limejengwa kwa mtindo wa kizamani. Inaonekana kua jengo lenye muundo wa mbao au vifaa vingine vya asili, na linaweza kuwa nyumba la makumbusho au jengo la historia.

Hili ni majengo mawili ambayo bado hijakamilika. Yakiwa yamefunikiwa kwenye nyenzo za manjano. Anga ni ya bluu na ina mawingu meupe machache. Kuna pia kivuli ya mti, au miundo mingi inavyoonekana kwenye jengo.

Hili ni mali isiyohamika. Inaonyesha tangazo la nyumba ya vyumba viwili vya kulala inayopangishwa. Tangazo hilo limeandikwa kwa herufi kubwa vyumba viwili vya kulala vinapangaishwa.

Hili ni jengo refu lenye ghorofa kadhaa, ikiwa na rangi ya kahawia au njano iliyokolea, na madirisha yenye maraba. Juu ya jengo hilo, kuna muundo mwingine wenye rangi ya blue , na paa lenye mstatili, unaonekana kua ni paneli au madirisha makubwa ya kioo.

Hili ni jengo lenye ishara mbali mbali ikiwemo premier driving school na namba ya simu 0229020. Inaonekana kuwa na shule ya udereva au biashara inayohusiana na mafunzo ya udereva.

Hili ni mali isiohamishika. Inaaonyesha mandhari ya mji au eneo lenye majengo mengi na barabara. Kuna majengo marefu ya gorofa baadhi yakiwa yamejengwa kwa muundo wa kisasa na mengine yanaonekana kuwa na umri wa zaidi.

Hili ni mali isiyohamika. Hii ni picha ya nyumba yenye ghorofa moja. Nyumba hili ina muundo wa kisasa na ina sehemu ya kuegesha magari. Iko katika eneo la makaazi na inaweza kuwa chaguo nzuri kwa familia.

hili ni bango. Bango hili linaonyesha huduma za gari lililoonyesha huduma kama vile, kupaka rangi, matengenezo ya mwili, utambuzi wa gari, huduma ya kuosha gari.

Mali isiyohamishika, inaonyesha jengo refu lenye ghorofa kadhaa. Jengo hilo limejengwa kwa sarafu na lina madirisha mengi. Upande mmoja wa jengo hilo lina rangi la waridi. Jengo linaonekana kuwa jipya au bado liko katika ujenzi.

Huu ni ndani ya duka au maduka makubwa inaonyesha safu ndevu za bidhaa zilizopangwa kwenye rafu, bidhaa mbalimbali zinaonekana zikiwa zimepangwa vizuri kwenye sehemu tofauti za duka na kuna mwanga na kutosha unaotokea juu ikiangalia vita hizo.

Hili ni ndani la duka kubwa au duka ya vyakula. Kuna rafu zilizojaa bidhaa .Fridgi za kuonyesha bidhaa zilizokandishwa na stendi yenye maandishi ambayo inamaanisha offer maalum au punguzo.

Hili ni ndani ya duka kubwa au maduka makubwa, labda sehemu ya vifaa vya nyumba au vipondozi. Kuna rafu ndefu zilizojaa bidhaa pande zote mbili za njia na mtu anaonekana akitembea chini ya njia hiyo mbali kidogo. Chini kulia, kuna rundo la vitabu au vyombo vinavyo wekwa juu ya kila pamoja.

Huu ni ndani ya duka kubwa kama vile, duka ya jumla au duka la vyakula. Inaonyesha maduka marefu yaliyojaa bidhaa mbali mbali, na watu wakitembea na mkokoteni ya ununuzi wakifanya manunuzi. Sakafu inaonekana kua safi na pana, na kuna ishara zinazoning'inia juu, zinaonyesha namba ya bei.

Hili ni duka kubwa la Naivas, linaoonyesha eneo la karanga na nafaka. Safu ya vyombo vya kujaza bidhaa kavu kama vile nafaka na karanga, ambazo wateja wanaweza kujichotea kiasi wanachotaka.

Huu ni ndani ya duka au ghala inayoonyesha safu ndefu ya baiskeli zilioegeshwa upande wa kulia na viti au samani nyingine zikiwa zimepangwa upande wa kushoto. Kuna pia kikapu chekundu cha ununuzi chini mbele ya vitu kama mpira au vifaa vya mchezo, vinaonekana kwenye kikapu ingine upande wa kulia.

Hili ni laini ya chakula, ikiwa na vyombo vingi vya chuma vinavyojaa vyakula mbali mbali, vilivyopikwa tayari kwa kukuliwa. Kuna vyakula tofauti, kama wali na vyakula vingine vinaofanana na saladi au mchanganyiko ya mboga na nafaka.

Hili ni mlango wa kuingilia mahali fulani. Labda duka kubwa au jengo lenye ishara inayosomeka hindrance .Pia kibanda kidogo chenye nembo ya spring valley. Watu wanaonekana wakitembea karibu na eneo hilo la kuingilia.

Huo ni duka au sehemu ya kuuza bidhaa labda zawadi au kazi za mikono. Bidhaa mbalimbali zimepangwa kwenye rafu zikiwemo mifuko, vinyangio na vitu vingine vidogo, vidogo. Inaonekana kama duka lenye bidhaa nyingi za kitamaduni au za kitalii.

Hii ni ndani ya duka la pombe, inaonyesha rafu zilizojaa chupa za vinywaji, na friji ya kuwekwa bidhaa baridi. Juu ya eneo ya hiyo duka, kuna ishara kubwa inayoonyesha liquor store . Nafasi inaonekana kuwa na taa za kutosha, na imepangwa vizuri.

Huyu ni mtu ambaye anaonekana kuwa mfanyikazi wa duka akiwa nyuma ya kaunta ya malipo. Kaunta hiyo ina rangi ya bluu na kuna kizuizi cha wazi cha plastiki kinachomlinda mfanyikazi. Nyuma yake kuna rafu za bidhaa na ishara iliyoandikwa.

Hili ni ndani ya duka kubwa, au maduka ya vyakula, inaonyesha njia zilizojaa bidhaa, na ya onyesho ya matunda, na mboga. Kuna rafu zilizopangwa vizuri, na taa za juu zinatoa mwanga, inaonekana kuwa duka la kisasa, lenye nafasi wazi na bidhaa nyingi zilizopangwa kwa ajili ya wateja.

Huu ni ndani ya duka au maduka makubwa, ikionyesha rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbali mbali. Kuna mapambo yanayopamba dari, na mtu anaoekana akisukuma troli la ununuzi upande wa kushoto. Sakafu imeundwa na vigae vyeupe, huku dari zikileta mwangaza mwafaka.

Hili ni ndani ya duka kubwa au maduka vya vyakula. Kuna rafu nyingi zilizojaa bidhaa mbalimbali ikiwemo vyakula, bidhaa za nyumbani na labda bidhaa za urembo au afya. Rafu zimepangwa vizuri na bidhaa ziko kwenye vifangisho mbalimbali.

Huu ni ndani ya duka kubwa. Sakafu umeundwa na vigae vyeupe huku dari imepambwa na mataa inayoleta mwangaza kubwa. Kuna njia ndefu yenye rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali zilizofunganishwa .Inaonekana kama sehemu ya duka la vyakula au bidhaa za nyumbani.

Hili ni rafu katika duka kuu. Rafu hizo zimejaa chupa za vinywaji mbalimbali zikiwemo juizi na vinywaji baridi, zikiwa zimepangwa kwa utaratibu. Njia kati ya rafu inaonekana wazi na ina sakafu safi. Mwanga unatoka kwenye taa za dari zinazoning'inia juu ya rafu.

Hizi ni rafu ndefu katika duka kubwa zilizojazwa na miswaki ya meno ya Colgate . Inaonekana kuwa ni sehemu ya bidhaa kwa usafi wa kinywa. Sakafu ina vigae vyeupe.

Hili ni duka kuu. Linaonyesha duka kubwa linalouza bidhaa mbalimbali kama vile bidhaa za usafi na bidhaa zingine vya nyumbani. Kuna rafu zilizojaa bidhaa na katikati ya duka kuna maonyesho ya bidhaa kama vile karatasi za choo za Tena.

Hili ni duka kuu, inaonyesha duka la vifaa vya elektroniki. Sehemu ya juu inaonyesha ukuta iliyojaa televisheni mbalimbali za ukubwa tofauti, zikiwa zimeashwa na kuonyesha picha au video. Chini ya televisheni hizo kuna safu ya vifaa vingine vya nyumbani.

Hili ni sehemu ya ndani ya duka kubwa la Naivas ikiangazia sehemu ya viatu. Inaonyesha rafu zilizo jaa viatu mbalimbali pamoja na taa za kisasa za dari na bidaa nyingine zilizopangwa kwa nyuma.